Kilkundi cha watu wapo ndani ya chumba kimoja kwaajili ya kupokea elimu ya watu wazima. Wengi wakiwa wamekaaa kwenye viti na mmojawapo akiwa ameshika kifaa maalum kwaajili ya kutolea mafunzo na maelekezo.

Kikundi cha watu wazima wako ndani ya darasa kwa ajili ya kupokea mafunzo, wawili wao wakiwa wamekalia viti na kuandikia madaftari yaliyoko mbele ya meza, na wengine wakiwa wamejikusanya ili kuangalia kinachoendelea.

Watu wazima wengi wakiwa ndani ya chumba kimoja, wamekalia viti na meza zilizo mzunguka mtoa elimu akiwa katikati, huku nyuma yake kuna ubao unaonesha maneno na picha ili kupokea ujuzi.

Chumba kikubwa chenye madirisha mawili na mlango, ambapo ndani yake kuna viti vyeupe vya plastiki na watu wazima wakiwa wamezunguka meza ya mbao ili kupata elimu.

Kitabu kinachotumika na wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kujisomea, kuna kurasa mbili na kila mmoja ina picha tofauti tofauti chini ya kila mchoro kuna maelezo yanayofafanua picha hizo.

Kitabu cha mwanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kujisomea kuna ukurasa ambao umechorwa picha nne, na chini ya kila picha kuna maneno ya kutolea maelezo.

Darasa kubwa kwa ajili ya kutolea mafunzo ya elimu ya msingi kwa wanafunzi ambapo ndani kuna ubao wa rangi nyeupe mwingine wa rangi nyeusi, ramani, taa, meza na viti kwa ajili ya wanafunzi.

Mwalimu wa jinsia ya kike aliyevaa koti ya rangi ya kahawia, yupo ndani ya darasa ya kutolea elimu ya shule ya msingi. Ambapo mbele kuna nyeupe iliyoandikwa maneno habari ya asubuhi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wapo ndani ya chumba cha mtihani kila mmoja akiwa amevaa sare yani sketi ya rangi ya bluu, sweta jekundu na shati jeupe, wapo makini kila mmoja akiangalia karatasi iliyopo mezani.

Maabara ya kisayansi ya shule inayotoa elimu ya sekondari, imewekewa mabomba na meza kubwa yakufanyia majaribio vikiwemo na viti vya kuketi wanafunzi wakati wa masomo.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amevaa suti akiwa katika zoezi la kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari. Ambapo amesimama kando ya ubao mweusi uliondikwa maneno "mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwenye mwili wa binadamu".

Wanafunzi wawili wa elimu ya sekondari wamekaa ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, moja akiwa anaandika kwenye daftari lililopo mbele ya meza na mwingine anaangalia makini ili kupokea maelekezo.

Kikundi cha wanafunzi wa chuo kikuu wapo pamoja ndani ya darasa kubwa, wengi wakiwa wamevaa barakoa. Wapo makini ili kuskiliza mafunzo yanayotolewa na mwalimu aliyepo mbele.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wapo ndani ya chuo ambapo kuna darasa lenye viti na meza. Mbele yao yupo mwalimu anaetoa maelekezo, pembeni ya darasa kuna mlango mkubwa unaoingiza mwanga wa juu.

Mwalimu wa kike anatabasamu na kufundisha kwa ufanisi; huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati ya mbao, wote wakiwa wamevaa sare zenye kufanana; ubao mweusi nyuma ya mwalimu unaonesha somo linalofundishwa kwa wakati huo.

Wanafunzi wanaochukua masomo ya chuo kikuu na elimu ya juu wako ndani ya darasa, ambapo kila mmoja amekalia kiti na mbele yake kukiwa na meza iliyowekwa kompyuta kwa ajili ya kusomea.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akielekeza kwa shauku mada iliyopo kwenye skrini kubwa, na wanafunzi wa vyuo vikuu wameketi kwenye kiti wakimsikiliza kwa makini.

Wanafunzi wako ndani ya maabara kwa ajili ya kupokea mafunzo ya ufundi kwa vitendo. Kila mmoja akiwa amekalia kiti na mbele yao kuna meza ndefu iliyowekwa vifaa mbalimbali vinavyotumia umeme.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wapo ndani ya maabara ya kompyuta, ili kujifunza elimu ya ujuzi wa ufundi kwa vitendo, hapo kila mmoja akiwa amekalia kiti na mbele yake kuna meza yenye kompyuta yaani skrini na kibodi.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume yupo ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya kupata elimu na mafunzo ya ufundi kwa vitendo ambapo ameweka kifaa kinachotumia umeme juu ya meza iliyopo mbele yake.

Mwanafunzi mmoja aliyevaa sare yaani nguo za bluu na viatu aina ya mabuti, yupo ndani ya gari lililofunguliwa ili kuchunguza ndani kupata ujuzi wa elimu ya ufundi kwa vitendo.